Mwanamke wa kulia amevaa vazi la Kenya lenye jina Koech. Anaonekana kuwa mlemavu wa kuona kwani amevaa kitambaa cha kufunika macho. Mwanaume wa kushoto anaonekana kua muongozo njia. Ambaye hukukimbia pamoja na mkimbiaji mlemavu ili kumsaidia kumujelekeza njia.

Seti ya komputa inayojumuisha skrini, kibodi nyeusi iliyowekwa mbele yake. Juu ya skrini kuna maandishi imeandikawa ncs yote yakiwa juu ya tofuti nyeupe.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia, iliyokoza na paneli mbali mbali, lizopangwa kwenye wima na usawa. Juu ya mlango kuna pango ndogo lenye maandishi kidato cha kwanza R.

Kurasa mbili cha kitabu ambacho kunaonekana kuwa cha elimu labda kwa watoto. Kinachohusu usafi na utanzaji wa ngozi . Kurasa Wa kushoto, kurasa wa arubaini na sita , chini yake kuna michoro inayo onesha watu wakiwa wanajihusisha na shughuli za usafi wa kibinafsi kama vile kuoga au kuosha

Viti vya shule vilivyotengenezwa kwa mbao yenye dawati yaliyo onganishwa ambavyo hupatikana kwa kawaida katika madarasa au kambi za mihadhara. Kiti hiki kina sehemu ya kukalia na sehemu ya nyuma zilizotengenezwa kwa mbao. Huku sehemu ya kuandika ikiwa na mbao. Muundo wa kiti na dawati umetengenezwa kwa nyuma na rangi ya giza chini ya kiti kina kikapu.

Darasa yenye meza ya mbao ambayo imewekwa tarakilishi nne, kila moja ikiwa na skrine , kibodi na panya. Meza hio inaonekana kuwa na sehemu iliyoharibika katikati ikionyesha dalili za matumizi ya muda mrefu. Pembeni kuna viti nyeupe vilivyopangwa kwa mtindo wa darasa au sehemu ya mafunzo.

Karatasi hili la maswali linaonyesha mwanafuzi aliojaza majibu haya, alikosa ingine ila ingine alipata vizuri.

Mtu ameketi kwenye chombo cha maji, huku kando yake ameegesha baiskeli ya walemavu aki amevaa fulana nyekundu yenye maandishi ya kenya, huyu mtu anaonekana ako karibu na eneo la miti ya migogo labda katika shughuli ya kucheza ya majini. Muundo ya chombo hicho inaonyesha ubunifu wa kiteknolojia kuwezesha watu wa ulemavu kushiriki kamilifu katika burudani na michezo ya maji.

Mitungi miwili ya gesi ya kupikia moja mwekundu mwingine mweupe ambayo inaonekana kwa kutumika kwa ajili ya matumizi ya nyumba. Kizima moto chekundu kimening'inizwa ukutani karibu na mitungi ya gesi ikionyesha thahadhali za usalama wa moto. Nondo za dirisha za rangi ya kijani ambazo hutoa ulinzi salama wa gesi hizo.

Timu ya soca ya Kenya ya watu wenye ulemavu wa viungo wakiwa wamevalia sela zao zaa michezo yenye maandishi Kenya wanaonekana wakiwa uwanjani wa mpira wa miguu huku baadhi wakitumia viungo kutembea.

Play, learn and grow together . Ujumbe unaohamasisha watoto na jamii kujifunza kupitia michezo na kushirikiana. Kuna mchoro ya watoto wakiwa na vitabu wakicheza na kujifunza kwa furaha. Mandhari ni ya kupendeza yenye rangi ngavu na picha ndogo ndogo za elimu na michezo ikivutia kwa watoto na wazazi.

Wakimbiaji wanne wa Kenya wakiwa wamesimama pamoja wamevaa jezi za rangi ya machungwa kijani na nyekundu kila mmoja akiwa na namba ya usajili wa mashindano uonekano wao wa pamoja unaonyesha mshikamano nidhamu na hari ya kushiriki katika mbio za kimataifa ama baada ya mbio au kabla ya kuanza ni taswira inayotihirisha uzalendo na ufanikiwa wa wanariadha wa kenya.

Sehemu ya ukuta wa darasa yenye maandishi ya miezi ya mwaka. Pembeni kuna maandishi ya herufi za alfabeti kila moja ikiwa na mchoro unaoendana na herufi hiyo. Chini yake kuna ubao au mweupe wenye orodha ya maneno yanayohusiana na somo la lugha.

Madawati mawili ya shule ya zamani zenye viti vilivyo shikamana. Vina dalili ya kuchakaa hasa kwenye sehemu ya juu ya madawati ambavyo vimechanika au rangi ya kuvivia.

Ubao mweupe wenye maandishi, lango wa mbao unaoonekana upande wa kushoto na karibu nao kuna ndoo ya pinki na kifagio.

Nyumba yenye ghorofa mbili inaonekana kuwa na balcony iliyo na uzio mweusi wa chuma, mlango mkuu ambao unaonekana chini na kuna dirisha yenye nondo za chuma. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo iliyo na mimea mdogo wa kijani na vichaka iliyopangwa vizuri. Sehemu ya chini kuna nyumba imejengwa na mawe na nguzo ya balcony zina rangi ya kahawia.

Juu ya dawati Kuna ( computer) mbili. Vivaa vya kuingizwa data kama vile kibodi na panya iliowekwa mbele ikionesha vituo viwili kamili vya ( computer) . Kuna vitabu au madaftari Upande Wa kulia Wa dawati yaliyo pangwa vizuri, vitu zingine kati ya vituo viwili ya (computer) Kuna vitu viwili vinavyo fanana na vitabu viwili vidogo au madaftari.

Mwanariadha wa mchezo wa mashua ,akiendesha mashua yake kwenye maji tulivu, akiwa amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya kama ishara ya uzalendo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mchanganyiko wa kijani kibichi na maji ya bahari yakionyesha mazingira ya kitropiki yanayochangia mandhari ya kuvutia

Sehemu ya darasa la shule ya awali au ya msingi kuna kiti cha plastiki jeupe pembeni na mbele yake kuna ubao mweupe ulioandikwa herufi na maneno ya kufundisha Kiswahili kama vile silabi. Ukutani juu ya ubao, kuna alama za herufi za alfabeti zikionyesha kuwa mazingira haya ni ya kujifunza. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kukuza elimu kwa watoto wadogo.

Kitabu cha Longhorn Methode de Francais kilichokusudiwa kwa wanafunzi wa darasa la nne. Jalada hilo linaonyesha watoto watatu wakicheza kwa furaha, kwenye nyasi jambo linalodihirisha mazingira ya ujifunzaji wenye urafiki na uchangamfu.